Mtu anazima moto kutumia kizima moto kwenye chombo ndogo kilichowaka. Tukio linafanyika nje karibu na eneo lenye nyasi likionyesha mafunzo ya usalama dhidi ya moto.

Watu wawili wamesimama mbele ya gari la Safe Water Project , wakiwa wamevaa barakoa na glavu nyeupe. Mmoja ameinua mikono yote juu mwingine mkono mmoja. Mandhari ni ya nje yenye nyasi na miti.

Mtu aliyevalia koti jeupe la maabara anajiandaa kutoa sindano kwa kutumia kijidunge na sindano. Tukio linafanyika katika mazingira ya huduma ya afya ya kijamii huku watu wengine wakiwa wamevaa barakoa.

Mtu anachanjwa kwenye mkono wa kushoto, huku sanduku la chanjo likiwa karibu limeandikwa VACCINE na lina alama ya joto. Mazingira yanaashiria huduma ya afya inayotolewa kwa uangalifu.

Mwanaume anachanjwa kwenye mkono wa kulia na mhudumu wa afya anayeshika sindano na pamba. Wengine wamesimama kwenye mstari wakisubiri huduma, baadhi wakiwa na barakoa. Mazingira yanahusisha zoezi la chanjo kwa umma.

Katika chumba cha huduma maalum kwa watoto wachanga, NICU, wahudumu wawili wa afya waliovaa sare za samawati na kofia za usafi wanamhudumia mtoto mchanga aliyelazwa kwenye kitanda maalum. Vifaa vya kitabibu vinavyozunguka mtoto vinaonyesha viashiria muhimu kama joto na mapigo ya moyo. Wahudumu hawa wamevaa glavu na wanaonekana wakifanya uchunguzi au matibabu ya karibu.

Vitanda vya hospitali vimepangwa kwa safu ndani ya ukumbi mpana, kila kimoja kikiwa na shuka jeupe na mto. Watu wachache wamelala vitandani, wengine wakiwa wamesimama karibu, kwa kidokeza ku huduma ya afya. Dirisha kubwa kuingiza mwanga wa asili, na kuna runinga ukutani.

Watu wawili wanapita katikati ya wingu nzito la nzige walioko angani, wadudu hao wamejaa kila upande wakiruka kwa wingi na kufunika mandhari ya uwanja tukio hili lina onyesha hali ya taharuki na mshangao.

Dawa ya mitishamba yenye label ya Doctor Habdela Herbal Covid cure inashikiliwa na mtu aliyevaa pete na kucha zilizopakwa rangi. Chupa ina mfuniko wa kijani na label ya njano yenye picha za mimea.

Kibanda cha choo cha Fresh Life , kimesimama katikati ya mtaa wa mabanda. Kikiwa na watu wawili mbele yake, nyuma kuna nyumba za mabati na gari lililopaki karibu. Mazingira yanaonyesha hali ya maisha ya watu wa eneo hilo.

Daktari anachuguza mguu wa mgonjwa aliyelala kitandani, wote wakiwa na barakoa mazingira ni ya hospitali yakidokeza huduma ya matibabu ya karibu.

Chupa ya vitamini D3 yenye vidonge mia iko mezani na vidonge vichache vimetawanyika karibu. Kila kidonge kina nguvu kwa ajili ya mifupa na kinga ya mwili. Mazingira ni ya matumizi ya nyumbani au binafsi.

Wataalum wawili wa afya ya meno wakiwa wamevalia mavazi ya kinga meupe, kofia za nywele na barakoa wanamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Mgonjwa amefunikwa kwa kitambaa cha samawati chenye maandishi ya prodetor na anaonekana kuwa katika hatua ya matibabu ya meno.

Daktari aliyevalia koti jeupe na taa ya kichwani anazungumza na mtu kwa makini akishika kalamu na kuashiria maelezo. Mezani kuna karatasi na chupa ya vitakasa mikono. Wengine waliovaa makoti meupe wanaonekana nyuma wakionyesha mazingira ya kliniki ya huduma ya afya ya jamii.

Dawa ya azithromycin yenye ladha ya cherry hutolewa kwa kipimo cha miligramu mia mbili kwa kila mililita tano. Inatakiwa kutumika kwa njia ya kinywa pekee baada ya kuchanganywa hadi kufikia miligramu mia sita. Maelezo haya yanasisitiza matumizi sahihi ya dawa.

Daktari aliyevalia koti jeupe anachunguza skio la mgonjwa kwa kutumia kifaa cha otoskopu. Mgonjwa amevaa blausi nyekundu yenye makambo na koti jeusi. Tukio linaonyesha huduma ya afya ya msingi.

Muuguzi ameinama karibu na mtoto mchanga aliyelazwa kitandani akimpa uangalizi wa karibu. Mtoto amefunikwa kwa blanketi la waridi na nyeupe huku vifaa vya hospitali vikiwa pembeni. Mazingira ni ya huduma ya afya kwa watoto wachanga.

Daktari wa meno na msaidizi wake wanatoa huduma ya matibabu kwa mgonjwa aliyezibwa, kitambaa cha kijani kwenye kiti cha tiba. Wamevalia barakoa, glavu, na mavazi ya usafi. Wakitumia vifaa vya kisasa chini ya mwanga wa taa ya matibabu mazingira ni ya kliniki ya kisasa yenye kompyuta na mwanga wa asili.

Mtu mmoja ana chanjo na mhudumu wa afya aliyevaa miwani na shati jeupe. Zana ya sindano inashikiliwa kwa umakini huku tukio likifanyika nje. Watu wengine na vifaa viko karibu wakishuhudia huduma ya kinga ya afya.

Mtu aliyevalia mavazi ya kujikinga anashughulika mitungi ya kemikali katika ghala la kuhifadhi.V ifaa vya usalama, na maandiko kama vijini ya fiti na defekwim vinaashiria tahadhari dhidi ya hatari za kemikali.

Kifurushi cha dawa kinachoonekana ni cha Super D3 Cholecalciferol Capsules USP, kina vidonge vinne ambapo viwili viko wazi kwenye kifungashio cha plastiki. Rangi kuu ni nyeupe na rangi ya chungwa huku picha ya kidonge ikionyesha maudhui ya bidhaa.

Kifurushi cha vidonge vya virutubisho aina ya vitamin d3 kimewekwa juu ya uso tambarare kikibeba maelezo ya kipekee kuhusu manufaa ya kiafya, uimara wa mifupa, moyo, misuli na kinga ya mwili. Nembo ya ginastic nutrition pamoja na nambari ya nguvu ya virutubisho limesisitizwa kwa maandishi ya kuvutia. Muundo wa lebo unachanganya uzito wa kitaalamu na mvuto wa kibiashara.

Chupa nyeupe yenye maandiko ya Ibuprofen imewekwa juu ya uso wa samawati, ikiwa na tarehe na namba ya kitambulisho. Mwonekano huu unahusiana na dawa za kupunguza maumivu na homa. Mazingira huashiria utunzaji wa kiafya wa kisasa.

Vidonge ya viwili vya Fesol Ferrous Sulphate vimewekwa mbele ya boksi na chupa, vyote vikiwa na lebo ya Hypotensive Ion na kipimo cha vidonge one twenty ufungaji huu wenye rangi nyeupe na nyekundu unaonyesha dawa ya kuongeza kiwango cha madini ya chuma mwilini kwa dozi ya kila siku.

Mtu mmoja ananawa mikono kwa kutumia mtungi wa maji uliowekwa juu ya stendi ya chuma huku wengine watatu wakisimama karibu wakifuatilia kwa makini. Wote wamevaa barakoa wakizingatia usafi na tahadhari za kiafya. Nyuma yao kuna kibanda kidogo chenye maandishi agent na mazingira ya kijijini yenye udongo na mimea.

Tangazo la masai herbal clinic linaonyesha bidhaa na tiba za asili zikiwemo mbegu za tikiti, dawa za miti shamba na viungo vya tiba kwenye ubao wa mbao. Maandishi ya kiswahili na kitufe cha buy now kinaelekeza wateja kupata tiba ndani ya nje ya Tanzania.

Sindano za chanjo zime hifadhiwa kwenye barafu ndani ya chombo maalum kwa ajili ya kudumishwa ubaridi. Majina ya chanjo yameandikwa kwenye kila sindano kwa uwazi. Mpangilio huu unasisitiza usalama na utunzaji wa vifaa vya afya.

Mtu mmoja ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno huku mtaalamu aliyevalia glavu za samawati akifanya utaratibu wa kusafisha au kutibu meno kwa kutumia kifaa cha umeme chenye mpini wa zambarau. Mandhari ya chumba na zana zilizo karibu zinaonyesha huduma ya kitaalamu ya afya ya kinywa.

Tangazo linatangaza doctor Galazinga kama mganga mwenye nguvu, akitoa huduma kama hirizi za mapenzi, dawa za mvuto na mapenzi ya kudumu. Mezani kuna vitu vya kishirikina kama chuma, karata na miti shamba, katika mazingira yenye mwangaza hafifu.

Meza ya biashara imepangwa kwa vikuku, shanga na vyombo vidogo vya plastiki vilivyojaa unga. Muuzaji amekaa nyuma ya bidhaa karibu na kibao chenye maandishi yanayoashiria aina ya bidhaa au bei. Mazingira haya yanawakilisha shughuli ya kipekee ya uuzaji wa mikono sokoni.

Mtu aliyevalia suruali ya kijivu ameketi kitandani akimshikilia mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni akiwa amefunikwa kwa blanketi la rangi nyekundu na nyeupe lenye maandishi. Joto la familia na mazingira ya hospitali linaonyesha furaha ya uzazi na mwanzo mpya.

Mtu ameshika karatasi ya dawa na chupa ya dawa akiwa karibu na kitanda cha hospitali. Maandishi kwenye karatasi yanaelezea maelezo ya matibabu. Mandhari inaakisi hali ya tiba na ufuatiliaji wa afya.

Watoto wachanga wamewekwa kitandani wakiwa wamefungwa kwa blanketi zenye rangi angavu huku wahudumu wa afya wakihudumu kwa uangalifu wakiwa kwenye sare za kitaalamu. Mazingira ni ya hospitali yakionyesha huduma ya afya kwa watoto waliozaliwa hivi punde. Uwepo wa mzazi unasisitiza upendo au ulinzi wa familia.

Mtoto mchanga amelazwa kwenye kitanda cha plastiki kilicho wazi huku mtaalamu wa afya aliyevalia sare za samawati na stethoscope akimhudumia kwa upole. Ukuta wa nyuma ni wa samawati na kuna saa iliyoning'inia ikionyesha mazingira ya hospitali ya uzazi. Mazingira haya yanasisitiza uangalizi wa karibu kwa watoto wachanga.

Mtu amesimama juu ya kifusi cha jengo lililoporomoka akitazama kwa mkono mmoja juu kufunika uso. Jengo limeharibika vibaya na vipande vya muundo vimetapakaa. Mandhari inaonyesha athari za maafa na mishangao wa binadamu mbele ya uharibifu.

Dawa aina ya Lumifen zenye mchanganyiko wa Artemether na Lumefantrine zimepangwa mezani kwa uangalifu. Kifurushi hiki ni cha vidonge sita, kikihusiana moja kwa moja na matibabu ya malaria. Mwonekano huu unasisitiza upatikanaji wa dawa muhimu kwa afya ya jamii.

Chupa ya chanjo ya homa ya manjano imewekwa mbele na sindano iko karibu nayo, tayari kwa matumizi. Vifaa vingine vya kitabibu vipo nyuma kwa mandhari ya samawati. Taswira hii inahusu dhidi ya kinga ya magonjwa.

Dawa mbalimbali zimetandazwa zikiwa kwenye chupa. Pakiti na vidonge vya rangi tofauti kama samawati, kijani na nyeupe. Mandhari inahusiana na afya, famasia au matumizi ya dawa.

Kikundi cha watu kimeketi ardhini wakimsikiliza mzungumzaji aliyesimama wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi za kuvutia. Tukio linaonekana kuwa mkutano wa kijamii au kikao ya elimu katika eneo la mashambani lenye milima na majengo ya vijijini nyuma.

Mtaalamu wa afya aliyevalia mavazi ya kijani anamtunza mgonjwa kitandani, huku kifaa cha kutunza viashiria vya mwili kikionekana nyuma. Mazingira ya kliniki yanaonyesha huduma za kitabibu na hali ya utulivu hospitalini.

Muhusika aliyevalia koti jeupe lenye maandishi doctor anamchuguza mtu mwingine aliyeketi aliyevalia gauni la rangi nyepesi na scafu shingoni wako katika mazingira ya kitabibu huku meza ikiwa na nyaraka na kifaa cha uchuguzi, taswira inaonyesha ushauri wakiafya au uchuguzi wa kitabibu kati ya daktari na mgonjwa.

Wataalam wanne wamevalia mavazi ya kujikinga kabisa wakitekeleza kazi ya kunyunyuzia dawa ndani ya hema lenye nembo ya USAID.Vitendo hivi vinaelekea kuwa sehemu ya juhudi za kuthibiti maambikizi kwa mazingira tarishi. Mkutadha huu huashiria usalama, hatua za dharura na mshikamano wa kimataifa.

Dawa ya asili iitwayo Diabeze kutoka Zephaniah Life Herbal Clinic imetengenezwa kwa ajili ya kutibu kisukari. Maelezo ya matumizi na udhibitisho wa maabara ya serekali yameandikwa kwa kiswahili na kiingereza. Chupa zina mihuri ya usalama na zimepangwa karibu.

Muundo wa kisasa wa mapokezi ndani ya kliniki ya meno unaonyesha usafi , mwangaza na mazingira rafiki ya huduma. Jina dental care pia na maandishi we care huonyesha dhamira ya kitaalamu na ukaribu kwa wagonjwa. Samani na mpangilio wake vinazisitiza hadhi ya utulivu wa eneo hili.

Mkulima aliyevaa mavazi ya kujikinga, ananyunyuzia dawa shambani kwa kutumia bomba refu, akilenga mimea iliyopangwa kwa safu. Mandhari ya milima na anga safi inaonyesha kazi ya kilimo katika mazingira ya asili. Hali hii inahusiana na mbinu za kisasa za kudhibiti wadudu na magugu.

Maafisa watatu waliovaa barakoa wamesimama karibu na makasha ya UNICEF yaliyoandikwa RUTIFF huku mmoja wao aliyevalia koti jeupe akitoa maelezo. Mandhari haya ni ya ghala au kituo cha usambazaji wa lishe ya dharura yakielezea ushirikiano wa afya na misaada ya kibinadamu.

Mtu aliyevaa fulana ya njano na kofia ya usalama anampa mtoto dawa kwa njia ya mdomo, huku akishikiliwa na mzazi wake. Wengine waliovaa mavazi ya kampeni ya afya wapo nyuma wakichangia hali ya mshikamano wa jamii. Mandhari yanasisitiza umuhimu wa chanjo na huduma za kinga kwa watoto.

Mtu aliyevalia koti jeupe la maabara na taa ya kichwani anakagua kifaa kidogo mezani, huku nyaraka na kalamu zikiwa mbele yake. Wengine waliovaa mavazi ya kitabibu wako nyuma wakihudhuria tukio hilo. Mandhari inaonyesha shughuli ya utafiti au huduma ya afya ya jamii.

Daktari wa meno anafanya matibabu kwa kutumia vifaa maalumu akiwa amevalia koti jeupe na glavu . Mandhari ya kliniki yanaonyesha usafi na vifaa vya kitaalamu vinavyotumika kuchunguza afya ya kinywa. Mazingira haya yanasisitiza umuhimu wa huduma za meno katika jamii.

Watu wamesimama kando ya daraja lililoharibika huku maji ya tope yakitiririka chini na takataka zikiwa zimesambaa. Mandhari inaonyesha hadhari za mafuriko kwa miundombinu na mwitiko wa jamii. Hali hii inasisitiza haja ya hatua za dharura na mipango ya maendeleo endelevu.

Mtu ameinamisha kichwa kidogo huku mwingine akielekeza kifaa maalum kwenye sikio lake likifanya vipimo vya kiafya. Anayechukua vipimo amevalia shati jeupe saa ya mkononi akionekana makini na utaratibu wa kazi. Kwa nyuma watu wengine wamesimama, mmoja akiwa na fulana yenye maandishi The future na nembo mbalimbali wakichangia hali ya shughuli ya kijamii au kampeni ya afya.

Rafu zimepangwa kwa ustadi zikiwa na chupa mbalimbali na michoro ya watu na mazingira, vyombo vya plastiki vimewekwa katikati vikiambatana na kazi za sanaa zenye maudhui ya kijamii. Mandhari yote huonyesha mchanganyiko wa utunzaji wa vifaa na ubunifu wa kitamaduni.

Masanduku mekundu yenye maandishi ziplining yanashikiliwa na watu waliovaa makoti meupe wakiwa nje kwenye eneo la kijani. Mwonekano huu unaashiria usambazaji wa bidhaa muhimu, pengine za afya kupitia teknolojia ya kisasa ya usafirishaji. Mazingira yanadhihirisha ushirikiano kati huduma ya afya na ubunifu wa kiteknolojia.

Ngamia amelala juu ya mchanga huku akiwa amebeba mikoba na tandiko mgongoni. Mandhari ya jangwa na muundo wa mzigo unaashiria usafiri wa kitamaduni au mapumziko ya safari. Mazingira ni ya utulivu na hali ya jangwani.

Sindano ikishikwa tayari kwa kuchukua au kudunga chanjo dhidi ya suruwa, homa ya rubella na matumbwitumbwi. Vayo ziko karibu na boksi ya dawa zikisubiri matumizi katika mpango wa kinga.

Dawa asilia zimetandazwa mezani, mizizi, majani na unga katika mitungi ya plastiki yenye rangi mbalimbali. Mandhari ya soko linaonyesha shughuli za tiba za jadi zinazoendana na tamaduni za jamii husika.

Kidonge cha rangi ya machungwa kimewekwa kwenye kiganja baada ya kutolewa kutoka chupa ya dawa ya Motrin IB. Mtu aliyevalia shati la michoro ya samawati na nyeupe anaonekana akishughulika na dawa hiyo. Mandhari inaonyesha matumizi ya dawa ya kupunguza maumivu ya kawaida.

Mama ameketi kitandani huku akimkumbatia mtoto mchanga aliyezungukwa na blanketi ya manjano. Mwanamke mwingine ametoa zawadi ya bidhaa za watoto ikiwemo baby shawl . Mandhari inaonyesha mshikamano na upendo katika mazingira ya hospitali.

Mtu aliyevaa koti la kijivu na kofia amesimama mbele ya meza, akizungumza na mtu aliyeketi na kushika karatasi mkononi. Wengine wamekaa pembeni, baadhi wakiwa na barakoa. Meza imepambwa kwa vitabu na dawa ya kujisafisha mikono huku ukuta wa matofali ukiunda madhari ya nje, mazungumuzo haya yanasharia shughuli ya kijamii au usajili wa huduma.

Sanduku limeandikwa Planet Three, likiwa na nembo ya rangi tatu, na maandishi supplement pack . Pembeni kuna paketi ndogo zenye maandishi sawa, zikionyesha bidhaa ya virutubisho vya afya. Maelezo ya bidhaa yanaonekana kwenye upande wa sanduku.

Bidhaa za virutubisho za afya vimetolewa kwa majina tofauti kwa magnesium max na liver care max, kila kifurushi kina rangi na michoro ya miwili wa binadamu zikilenga maeneo maalum ya afya zimepangwa kwa mpangilio unaozutia.

Mtu aliyevalia koti la mvua ya manjano anamvusha mwingine katika kijito chenye maji safi, wengine wamesimama pembeni wakitazama huku mazingira yakiwa na udongo mwekundu na mimea ya kijani tukio lina ashiria msaada au mshikamano katika mazingira ya asili.

Watu wamesimama kwa mstari wakisubiri msaada wa chakula, na maji kutoka kwa gari lililoegeshwa chini ya miti. Kila mtu ameshika chombo cha kuhifadhia vyakula au vinywaji. Tukio linaashiria hali ya uhitaji na msaada wa kibinadamu katika jamii.

Chanjo za surua, matumbe tumbe na rupela ya priorics imetayarishwa kwa dosi kumi kila moja ikiwa na sehemu ya dawa na maji ya kuchanganyia. Maelezo ya kisayansi yanasisitiza taratibu sahihi za utayarishaji na matumizi salama. Nembo ya gsk kuonyesha chanzo cha dawa hii ya kinga.

Mtu amevaa mavazi ya kujikinga na anatiririsha dawa kutoka kwenye mtungi wa rangi ya chungwa kwenye mimea iliyopandwa shambani. Mazingira ni ya kijani kibichi yakionyesha matumizi ya teknolojia katika kilimo. Kazi inaendeshwa kwa umakini ili kulinda mimea dhidi ya wadudu hawa wagonjwa.

Mfanyakazi wa afya amevalia glovu na barakoa huku akichoma chanjo kwenye mkono wa mtu aliyevalia saa na fulana ya rangi nyepesi. Chupa ya maji iko mbele na mandhari inaonyesha hatua ya kinga dhidi ya magonjwa.

Mhusika aliyevalia sare za samawati na glavu anafanya uchunguzi wa meno kwa mgonjwa huku msaidizi aliyevalia sare nyeupe akielekeza mwanga kwenye eneo la matibabu. Wako katika mazingira ya kliniki ya meno wakiwa na vifaa vya kitabibu vinavyoonekana. Taswira inaonyesha ushirikiano wa kitaalamu katika huduma ya afya ya meno.

Mkono wa mtu umeshika sindano na chupa mbili ndogo za dawa huku akijiandaa kuchukua kimiminika, kwa ajili ya tiba. Maandishi juu ya chupa yanaashiria aina ya dawa au chanjo. Mpangilio huu unahakisi tahadhari na usahihi katika huduma ya afya.

Chupa ya nature made iron gummies ina vidonge vitamu vya raspberry vilivyoongezwa vitamin C kusaidia ufusuaji wa madini chuma, kila dozi hutwa miligramu kumi na nane za chuma kwa ajili ya kuunda seli nyekundu za damu. Bidhaa imetajwa kama chaguo la kwanza na wataalamu wa farmasia.

Kifurushi cha Prucan capsule kina vidonge vyekundu vilivyotawanyika mbele ya chupa. Kinaelezea dozi ya Prunus African Extract ya one thousand miligrams kwa matumizi ya matibabu. Ufungaji huu unasisitiza hifadhi salama na matumizi yaliyodhibitiwa.

Furushi cheupe chenye maandishi, crown berry pens for uti , kinawakilisha virutubisho vinvyotumika kusaidia afya ya njia ya mkojo. Tarehe na msibo wa bidhaa kwenye lebo, vinaonyesha udhibiti wa usambazaji, huku nadhari ya viombo vingine vya nyuma vikisisitiza muktadha wa kitabibu wa matumizi ya kiafya. Taswira hii ni ya kuimiza uangalifu wa kinga ya kibinafsi kupitia kinga mbadala.

Watu wawili wanachota maji kutoka shimo dogo kwenye eneo kavu lenye mawe. Mmoja ameshika chombo cha chuma akiwa ndani ya shimo. Mwingine anatumia mtungi wa plastiki wa manjano kuchota maji. Wamevaa sketi zenye miundo ya rangi na mashati meusi wakifanya juhudi kupata maji katika mazingira yenye ukame.

Mtu amelala chini akihudumiwa na mwingine aliyevalia sare ya samawati huku watu watatu wakitazama kutoka nyuma. Tukio linatokea nje kwenye eneo lenye nyasi na miti, mazingira yanaashiria msaada wa kiafya au tukio la dharura.

Mtu aliyevalia vazi la kujikinga ananyunyizia dawa kwa kutumia mashine ya moshi katika eneo la wazi karibu na uzio wa bati. Mandhari hiyo huonyesha juhudi za kudhibiti magonjwa au wadudu kwa kutumia teknolojia ya kuua vimelea. Mazingira haya yanasisitiza hatua za kinga na usalama wa kiafya katika jamii.

Daktari wa meno akiwa amevalia, sare rasmi barakoa na glavu na anahudumia mgonjwa aliye kwenye kiti cha matibabu, huku mdomo wake ukiwa wazi. Mgonjwa amevaa miwani ya kinga na mazingira yanazingatia usafi wa hali ya juu. Mandhari haya yanaonyesha huduma ya kitaalamu ya meno na tahadhari za kiafya.

Mtu mmoja amesimama karibu na bango kubwa lililofungwa kwenye mtu. Amevaa kofia, shati la mistari na suruali ya jeans huku akishika fimbo. Bango lina maandishi ya Kiswahili yanayohusu huduma za tiba mbadala kama dawa ya mapenzi na nguvu za kiume likimtangaza doctor Manyori pamoja na namba ya simu ya mawasiliano.

Mpashaji wa afya akiwa amevalia mavazi rasmi ya kitabibu anamchunguza mtoto mchanga kwa uangalifu akisaidiwa na mtu mwingine anayeshika mkono wa mtoto. Mandhari ya kliniki yanasisitiza huduma ya mapema kwa watoto wachanga, ushirikiano wa kimatibabu na mazingira salama ya huduma ya afya.

Miguu na mikono yenye madoa meusi yanaashiria hali ya ngozi isio ya kawaida. Huenda ni ugonjwa wa muda mrefu au adhari za kimazingira. Mtu ameketi juu ya sakafu ya mbao, akionyesa mazingira ya kawaida na hali ya utulivu. Taswira inasisitiza uhitaji wa msaada wa kiafya na uelewa wa hali za ngozi.

Chanjo ya homa ya manjano imetayarishwa kwa mfumo wa dosi moja katika sampuli tano zilizohifadhiwa kwa baridi, maelezo ya kisayansi kuhusu viambato na usindikaji huonyesha usalama na ubora wa dawa kwa matumizi ya kimatibabu. Nembo ya taasisi ya utafiti ya urusi huashiria chanzo cha kiteknolojia cha tiba hii.

Chupa na glasi zilizojazwa kiowevu ya kahawia zimetandazwa ndani ya chumba chenye kuta za mbao zikitengeneza taswira ya shughuli za kijadi au utengenezaji wa bidhaa za kienyeji. Vifaa vya jikoni kama vikombe, vijiko na vikapu vimetundikwa kwa mpangilio unaoashiria kazi za mikono. Kamba na vifaa vya kutengeneza vinaning'inia juu yakijenga mazingira yenye utajiri wa mila na ufundi.

Gari kubwa limebeba tanki jekundu lenye maandishi exhauster pembeni likiwa limeegeshwa juu ya lami karibu na nyasi na miti. Watu wawili wamesimama karibu nalo, mmoja upande wa kushoto na mwingine kulia wakionekana kama wahudumu wa uangalizi. Anga ni safi na kuna nyaya za umeme zinazoonekana nyuma zikionyesha mazingira ya mtaa wa kawaida.

Mtoto amevaa sare ya shule na suruali ya samawati akijaza maji kwenye chupa ndogo kutoka bomba lililounganishwa kwenye tanki kubwa la plastiki. Wenzake wawili wamejikunja karibu naye, wakifuatilia kwa makini, huku jengo la matofali likiwa limejaa mandhari ya kijijini. Ujumbe wa OPCO umeandikwa kwenye tanki, ukiongeza muktadha wa msaada wa kijami au miradi ya maji safi.

Watu watatu wamekaa nje wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni yenye michoro ya ngozi ya chui kila mmoja anashika mimea mikononi na mbele kuna kikapu kilichosheheni majani. Mandhari hii ya asili inahakisi mila zinazohusiana na dawa za kienyeji au tiba ya kiasili.

Mfanyakazi wa afya amempa mtoto dawa ya kunywa huku mama akiwa amemshika kwa uangalifu. Vifaa vya matibabu na vipeperushi vya elimu vimepangwa ukutani. Tukio hili linasisitiza umuhimu wa huduma za afya kwa watoto wachanga.

Wataalamu wa afya wakiwa wamevalia koti jeupe wanamsaidia mgonjwa anayefanyiwa mazoezi ya mafunzo ya kutembea kwa kifaa maalum. Mandhari inaangazia juhudi za kitabibu katika hospitali ya Premier Physiotherapy inayotoa huduma za ndani, nje na pia nyumbani, muunganiko wa taaluma na teknolojia unaakisi matumaini ya kupona kwa uangalizi wa karibu.

Mwanamke anasafisha mikono kwa maji safi kutoka kwenye tanki la UNICEF. Huku mtoto mdogo akimtazama kwa makini. Nyuma kuna kibanda na watu wanaendelea na shughuli za kawaida.

Wagonjwa wawili wanashiriki zoezi la urekebishaji viungo ndani ya chumba chenye sakafu ya mbao wakisaidiwa na mtaalamu aliyevalia koti jeupe. Zana za kusaidia kutembea kama magongo na kiti cha magurudumu zinaonekana pembeni zikionyesha mazingira yanayounga mkono tiba ya kimiwili na uhamasishaji wa afya.

Mtoto mchanga yuko ndani ya incubator akihudumiwa na mtu aliyeinama kumkagua. Pembeni kuna incubator nyingine yenye mtoto aliyezibwa kwa kitambaa chenye rangi. Mazingira ni ya kitengo cha huduma kwa watoto wachanga hospitalini.

Mpashaji wa afya amevaa sare za medikali na glavu, akiwa anashikilia doll ya mtoto aliyezongwa kwa shuka ya kijani yenye michoro midogo. Mandhari yanaonyesha mazingira ya kliniki ambapo huenda mafunzo ya utunzaji wa watoto wachanga yanafanyika.

Sindano imeandaliwa karibu na chupa ya chanjo ya surua, rubela na matumbwitumbwi, ikiwa na dawa za vidonge pembeni, mpangilio huu wa vifaa vya tiba unaonyesha hatua za kinga dhidi ya magonjwa ya kuambukiza na umuhimu wa matibabu sahihi, mazingira ni ya kimatibabu na ni yenye utaratibu.

Watu watatu wanashiriki tukio la afya ya usikivu. Wawili wakiwa na fulana zilizoandikwa world hearing day third match . Mmoja anatumia kifaa cha kiafya kwa ajili ya huduma ya usikivu kwa mtu aliyevaa kitambaa kichwani. Juhudi hizi zinaangazia huduma za afya ya jamii kwa njia ya vitelo .

Mtu amesimama kwenye eneo kama lenye vichaka vichache na miti isiyo na majani, akiwa amevaa mavazi meusi ya kufunika mwili mzima. Ardhi ni kavu na kuna mizoga ya wanyama waliokufa ikionyesha hali ngumu ya maisha au ukame uliopita. Anga ni safi na lina mawingu machache likiongeza uzito wa mazingira haya ya jangwani.

Watu wawili waliovaa mashati ya njano na barakoa wanaosha mikono kwa sabuni kwenye birika la zege lenye bomba kadhaa. Mazingira haya ya nje yanaonyesha juhudi za kuimarisha usafi wa mikono hasa katika maeneno ya jamii au shule.

Daktari wa meno anatoa huduma kwa mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu. Chumba kimepangwa kwa ustadi na vifaa vya kisasa vinaonekana pembeni. Mandhari inaonyesha hali ya kitaalamu na usafi wa hali ya juu.

Watu wamevaa mavazi ya kinga wakinyunyizia dawa kwenye mimea shambani kwa utaratibu. Kazi yao inalenga kulinda mazao dhidi ya wadudu na magonjwa. Mandhari haya yanaakisi juhudi ya kilimo salama na cha kisasa.

Vifurishi vya plastiki vina unga meupe, unga wa kahawia, tembe za manjano, tembe za rangi ya udongo na kontena moja jeupe. Huenda ni virutubisho au dawa. Mpangilio huu una husisha matumizi ya afya, udhibiti wa lishe au uchunguzi wa kimatibabu. Mazingira haya na sisitiza uangalifu binafsi au matumizi ya tiba mbadala.

Magari yanapita kwenye barabara iliyojaa maji, yakikabiliana na mafuriko ya mjini. Gari la samawati na matatu ndogo aina ya tuktuk zinajaribu kusonga mbele huku maji yakifunika sehemu ya barabara. Ukuta mrefu uko upande wa kushoto ukiambatana na mimea midogo. Watu wachache wameshika miavuli wakitembea kwa tahadhari chini ya mvua.

Watu waliovaa sare za samawati wanashiriki kazi ya kusaidia jamii wakiwa na vifaa na mizigo mbalimbali, mbele ya jengo la rangi ya njano. Mandhari ni inaonyesha mpangilio wa kikazi, kwa huduma za kibinadamu au uokoaji.

Mwanamke amesimama ndani ya chumba, akiwa ameshika vifaa vya mazoezi mikononi. Amevaa fulana yenye nembo na maandishi, huku dirisha na pazia la samawati likiongeza mwangaza wa asili. Mandhari inaashiria shughuli za afya au mazoezi ya nyumbani.

Mtaalam wa afya akiwa amevalia koti jeupe na glavu anatekeleza uchunguzi wa afya kwa kutumia kifaa cha kuchukua sampuli ya pua. Mgonjwa aliyevalia shati yenye rangi angavu na barakoa chini ya kidevu anaketi kwa utulivu. Mandhari ya kliniki hii ni safi na ya kitaalam.

Mitumbwi kadhaa yenye abiria wameegesha karibu na ukingo wa mto unaozungukwa na miti ya ndizi na vibanda vya mbao na makuti. Mazingira ni ya kijijini, yakielezea maisha ya usafiri wa majini na shughuli za jamii zilizo kando ya mto.

Kifurushi cha sampuli ya mkojo chenye maandiko ya uchunguzi wa vimelea kimewekwa karibu na vidonge vyekundu na matunda ya blueberry . Mpangilio huu unaonyesha uhusiano wa lishe, dawa na afya ya binadamu. Mazingira haya yanahimiza uangalifu wa matibabu ya kisasa.

Watu wawili waliovaa mavazi ya upasuaji, wanafanya tendo la kimatibabu. Mmoja akitumia vifaa vya tiba, huku mwangaza ukielekezwa sehemu husika. Mgonjwa amelala na mazingira yanaonyesha uangalifu wa hali ya juu katika huduma ya afya.

Vidonge vitatu vya vitamini D3 vimepangwa dhidi ya mandhari ya kijani yenye miale inayong'aa. Kila kimoja kina kiwango na muundo tofauti. Kimoja kina tafuna, kingine ni gel cap kilichotengenezwa kwa mafuta asilia, na cha tatu kina nguvu zaidi kwa watu wenye uhitaji wa ziada. Vinaashiria chaguo la afya kulingana na mahitaji ya mtu binafsi.

Mhudumu wa afya akiwa amevalia barakoa anampatia chanjo mtu aliyeketi huku wengine wakisubiri kwa utulivu. Ujumbe wa kinga dhidi ya Covid 19 umetundikwa nyuma ukihimiza tahadhari. Hii ni hatua ya pamoja kulinda jamii dhidi ya magonjwa.

Mtu ameketi kwenye kiti huku akichoma sindano begani na mhudumu wa afya aliyevaa barakoa. Mazingira ni ya hema lililopambwa kwa rangi nyekundu na manjano zikiwemo puto na vifaa vya kimatibabu mezani. Tukio hili linaashiria zoezi ya chanjo au huduma ya

Mtoto akipokea chanjo kutoka kwa mtaalamu wa afya aliyeevalia koti jeupe. Mzazi anayemeshika mtoto amevaa mavazi yenye muundo wa kitamaduni akiashiria uhusiano wa kijamii na uzingatiaji wa mila. Mandhari inaonyesha mazingira ya afya ya umma yenye bango la kuhamasisha tahadhari ya vifaa vya ofisini.

Watu wanatembea kwenye eneo lenye mafuriko huku maji yakifikia magoti, wakiwa wamevalia mavazi ya kawaida kama hoodie , kofia na makoti. Mmoja amevaa fulana ya waridi yenye maandishi bon bon huku wengine wakibeba viatu kwa mikono. Mandhari haya yanadhihirisha changamoto za kijamii zinazoletwa na hali ya hewa na miundombinu hafifu.

Gari la wagonjwa limeingia katika mtaa uliojaa mafuriko huku watu wakitembea majini na wengine wakisukuma mikokoteni. Mandhari inaonyesha changamoto ya usafiri na huduma za dharura wakati wa janga. Uwepo wa taa zinazowaka unasisitiza uharaka wa hali.

Vikapu vya kienyeji vilivyotengenezwa kwa mashine ya boga vimefungwa kwa kamba za rangi tofauti na kuwekwa juu ya udongo. Vipo vya ukubwa mbalimbali vingine vikiwa na vizibo vikielekea kutumika kama vyombo vya kuhifadhi au kusafirisha bidhaa. Mazingira haya yanabeba uzito waurithi wa utamaduni wa kiafrika katika matumizi ya rasilimali asilia.

Watoto wamelala ndani ya vitanda vya chekechea vilivyopangwa nadhifu, huku walimu watatu wakichunga kwa utulivu. Mandhari yenye michoro ya maua na tembo ukutani huleta mazingira ya kirafiki na kujali. Hii ni taswira ya malezi ya awali yenye upendo na umakini.

Daktari wa meno anafanya matibabu kwa kutumia kifaa kinachoitwa mwanga wa samawati huku mgonjwa akiwa amelala kwenye kiti maalum akiwa na beep . Zana za kitaalamu na glavu vinatumika kuhakikisha usafi na usalama wa matibabu. Mandhari haya yanawakilisha huduma ya kisasa ya afya ya meno.

Mtungi wa Calabash umetunzwa kwa vito na kamba, ukikaa ju ya kopo la Vaseline, huku ukizungukwa na chupa na pakiti zilizojaa dawa za viungo vya tiba. Mpangilio huu unaonyesha muktadha wa matibabu ya asili au tiba mbadala.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akiwa amevalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi angavu, pembeni yake daktari akifanya uchunguzi, mandhari ya nyuma yanaonyesha eneo la jangwa la makaazi ya kijijini.

Watu wawili wanachota maji kutoka kwenye kijito kilichojaa takataka na tope wakitumia chupa ya plastiki. Mazingira haya yanaonyesha hali ya ukosefu wa huduma safi za maji na changamoto za usafi. Taswira hii inasisitiza hitaji la miundo mbinu bora na usaidizi wa kijamii.

Mtu amebeba mtungi wa manjano mgongoni huku amevaa sketi yenye nakshi za rangi na topu ya rangi ya rangi ya machungwa. Mwingine aliye nyuma naye anasafirisha mtungi kama huo. Mandhari inaonyesha juhudi za watu kupata maji katika eneo kame.

Mitungi mitano ya dawa za asili yenye lebo tofauti yametandazwa mbele ya bango la mfumo wa kupumua, bidhaa hizi zinahusishwa na tiba mbadala kwa maumivu na matatizo ya kiafya.

Sindano iliyojaa chanjo inashikiliwa kwa glavu mbele ya mandhari ya samawati tulivu. Vayoli yenye lebo ya vaccine huashiria tiba dhidi ya magonjwa, huku mpangilio huu ukisisitiza usalama wa kinga kupitia taratibu za kitabibu, taswira hii ni mwito wa hatua, mathubutu za afya ya jamii.

Mtu amejaza dumu kubwa la maji kutoka kwa bomba la jengo dogo lililopakwa rangi ya samawati na beige . Karibu naye mtu mwingine amesimama kwa upande wa kushoto akipita kando, huku nembo na maandishi kadhaa yakionekana ukutani. Miti ya kijani na mawingu angani vinakamilisha mandhari ya usambazaji wa maji katika mazingira ya jamii.

Vidonge, gummies na vimiminika vya vitamin D3 vya chapa mbalimbali vimepangwa mezani kwa namna inayolinganishwa. Aina na miundo tofauti vinaonyesha machaguo ya watumiaji kulingana na mahitaji au mapendelea binafsi. Taswira hii ni ya uhamishaji kuhusu afya na lishe bora.

Gari kubwa limepinduka na kulala upande moja katikati ya barabara iliyojaa maji yanayotiririka kwa Kasi. Watu kadhaa wanatembea kwa tahadhari upande wa kulia wakikabiliana na hali ya mafuriko. Nyuma kuna miti na majengo yakionyesha mazingira yalioathiriwa na mvua kubwa .

Chupa ya Harriet Botanicals Arrowet yenye lita moja imesheheni kioevu chekundu na kimefungwa kwa kifuniko cheupe. Maelezo kwenye lebo yanaonya ni kwa watu wa zima pekee na huifadhiwa mahali pakavu na kwenye baridi.

Magurudumu ya mikokoteni yamejaa mitungi ya njano ya maji, huku watu wakishiriki shughuli za usambazaji katika eneo la kijijini lenye majengo ya mabati na vichaka, ardhi ya vumbi inaonyesha mazingira ya joto na hali ya kawaida ya maisha ya kila siku, tukio linaakisi kazi ya kijumuiya katika kutafuta huduma ya maji.

Barabara imeharibika vibaya, sehemu kubwa ya lami imechukuliwa na maji ya mafuriko. Watu wamesimama pembeni wakitazama hadhari za maafa hayo nguzo ya chuma imeanguka karibu na tope na maji yanayotiririka.

Kontena tatu za samawati zikiwa na bomba la maji zimesimama mbele ya jengo la matofali, zikiwa na vibandiko vinavyohusu kinga dhidi ya COVID-19 . Mtu mmoja ameosha mikono, mwingine anaelezea hatua hizo huku afisa aliyevalia sare za kijeshi na barakoa akisimama nyuma yao. Karibu kuna ndoo ya kijani kwa maji taka yakionyesha mpangilio rasmi wa usafi wa umma.

Mtoto anapokea dawa ya kunywa kutoka kwa mtalamu wa afya katika mazingira ya kliniki, maelezo ya ukutani na hali ya utulivu kuasheria huduma ya kinga na uangalizi wa afya ya utotoni. Hili ni tukio la kuimarisha maisha kupitia tiba mapema.

Mlinzi amevaa sare na barakoa, akisafisha mikono kwa maji yanayotiririka kutoka kwenye pipa la juu. Pembeni kuna sabuni ya kijani na ndoo ya kukusanya maji. Tukio linaonyesha uzingatiaji wa usafi, mahali pa kazi.

Mtoto mchanga amelazwa kwenye incubator akihudumiwa na mtaalam wa afya aliyevaa sare ya samawati akitumia stethoscope .Blanketi ya rangi na mirija ya kimatibabu vinaashiria uangalizi wa hali ya juu katika kitengo cha huduma maalum kwa watoto wachanga, mandhari hii ni ishara ya jitihada ya matibabu mapema ili kulinda hawa.

Vidonge vya rangi ya chungwa, sindano, glavu na chupa ndogo zimepangwa kwa makini kwenye uso wa meza. Vipengele hivyo vinahusiana na chanjo ya homa ya manjano kwa ajili ya kuzuia magonjwa ya kuambukiza.

Chanjo ya kuzuia surua, matumbwitumbwi na rubella imewekwa kwenye vijidumu viwili vyenye kofia za samawati. Muundo wa dozi moja unaashiria ufanisi wa usambazaji wa kinga kwa jamii. Mazingira ya kitaalamu yanasisitiza usalama na uhalali wa matibabu hayo.